Ni ufundishaji wa kitaalamu, unaohusishwa na wataalamu wanaohusika na mambo ya mifupa, wakimuelezea mtoto mdogo, jinsi ya kusukutua meno na kufanya kinywa kiwe safi zaidi.

Ni zoezi mojawapo, ambalo linafanywa na wataalamu kwa ajili ya kugundua kama mtu anaumwa ugonjwa wowote, kwa kutumia vifaa maalumu vya kisasa zaidi.

Ni vifaa maalumu ambavyo hutumika mahospitali kwa ajili ya kuwapima wagonjwa afya zao, vifaa hivi hutumika na wataalamu wanaojua kutumia vifaa hivyo.

Wanawake wawili, wakiwa wamekaa kwenye viti mmoja, akiwa amembeba mtoto, na mwingine akiwa amebeba jarida lenye maelezo kuhusiana na jinsi gani anaweza kumuelezea mama huyo mwenye mtoto jinsi ya kumtunza mtoto wake.

Watu wawili mmoja akiwa dokta na mwingine akiwa ni mama wa mtoto wakiwa wamesimama. Dokta akimwangalia mtoto huyo.

Ni sehemu maalumu kwa ajili ya upimaji wa watoto uzito wao. Mama mwenye mtoto akiwa amemshika mtoto wake, na mtaalamu akiwa anaangalia uzito wa mtoto huyu. Wengine wakiwa wako kwenye foleni, kusubiria huduma hiyo.

Ni sehemu maalumu kwa ajili ya kupima watoto uzito, ambapo mtoto anawekwa na mtaalamu husoma uzito wake.

Ni aina ya dawa, zinazotengenezwa kwa miti shamba ya mimea tofautitofauti, na dawa hizo huwekwa katika vyombo maalumu kwa ajili ya uhifadhi wa dawa hizo.

Dawa maalumu zilizotengenezwa kwa miti shamba, zikiwa zimehifadhiwa kwenye vyombo maalumu aina ya chupa na zingine zimetengezwa kama vidonge kwa ajili ya matumizi mbalimbali.